Nguzo mbili zikiwa zimebeba mashine maalumu pamoja na nyaya za umeme , zikitumika katika shunghuli za usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka mahala moja kwenda nyingine .

Kiwanda kikubwa chenye mashine maalumu za kufua na kutunza umeme, kabla ya kusambazwa kwenda kwa watumiaji kama vile majumbani na viwandani.

Minara mikubwa maalumu, inayobeba nyaya za umeme, kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme. Kutoka mahali inapozalishwa hadi kwa watumiaji, kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo ya umeme yenye visanduku vya rangi nyeupe pamoja na nyaya za umeme zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda kwa watumiaji; kama vile majumbani na viwandani.

Kiwanda kikubwa chenye mitambo ya kisasa ya ufuaji wa umeme, kabla ya kusambazwa majumbani na viwandani kwa ajili ya matumizi.

Nguzo maalum zinazobeba nyaya za umeme kwa ajili ya kusafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda kwa watumiaji, kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo maalumu iliyobeba nyaya za umeme, hutumika katika shughuli za usafirishaji wa nishati ya umeme, kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine.

Mnara mkubwa unaobeba nyaya maalumu, zinazotumika katika shughuli za usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka mahala moja kwenda kwa watumiaji kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo mbili maalumu zenye mashine pamoja na nyaya za umeme, zinazotumika katika shughuli za kusafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mashine maalumu yenye nyaya nyingi ikiwa juu ya nguzo za umeme, ikitumika katika shughuli za usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda kwa watumiaji.

Mashine ndogo ndani ya sanduku leupe likiwa katika nguzo ya umeme inayosaidia katika shughuli za usambaji wa umeme, kutoka eneo moja kwenda kwa watumiaji.

Nguzo maalumu zinazobeba nyaya za umeme kwa ajili ya nishati ya umeme, kutoka mahala moja hadi kwa watumiaji kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo maalumu zilizobeba nyaya, zikiwa pembezoni mwa barabara, zikitumika katika shughuli za usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka mahala moja hadi kwa watumiaji.

Nguzo maalumu zinazobeba nyaya za umeme pembezoni mwa daraja, zinazotumika katika shughuli za usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka mahala moja kwenda nyingine.

Mashine kubwa na ya kuvutia, yenye kufua umeme kabla ya kuusambaza kuelekea kwa watumiaji, kama vile majumbani na viwandani.

Kiwanda kikubwa chenye mashine zinazofuka moshi mweupe, kinachotumika kufua umeme kwa ajili ya kuusambaza kwa watumiaji kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo maalumu za umeme zenye visanduku vyeupe pamoja na nyaya za umeme, zinazotumika katika shughuli za kusafirisha nishati ya umeme kutoka mahala moja kwenda nyingine.

Barabara pana yenye magari mengi, ikiwa na alama ya pundamilia pamoja na taa za barabarani, zinazosaidia kupunguza ajali na kuhakikisha usalamawa watu wote.

Watu tofauti wakivuka barabara katikati eneo lenye alama nyeupe ya pundamilia, kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao.

Treni kubwa ya rangi nyekundu ikipita pembezoni mwa mandhari nzuri ya msitu, ikifanya shughuli zake za usafirishaji watu au mali kutoka mahali moja kwenda nyingine.

Watu wanne wakiwa pembezoni mwa pikipiki mbili; zenye kufanana, za rangi ya machungwa, zinazotumika katika shughuli za usafirishaji kutoka eneo moja kwenda lingine.

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi kinachowekwa katika maeneo tofauti ya mazingira yetu. Kwa ajili ya kutunza takataka, ili kuhakikisha usafi wa mazingira yanayotuzunguka.

Wafanyakazi waliovaa nguo maalumu, kama vile: kofia, barakoa, glavu na vikoti; wakifanya shughuli ya kukusanya taka na kuziweka katika mifuko maalumu, kabla ya kuzisafirisha na kuzipeleka jalalani.

Mifuko maalumu ya kubeba taka pamoja na masanduku ya kahawia yakiwa Katika eneo, tayari kwa ajili ya kupelekwa jalalani.

Mfanyakazi aliye vaa koti la kijani na suruali ya bluu akitumia ufagio kusafisha mazingira ili kuyaweka safi na salama.

Wafanyakazi wawili waliovaa fulana za rangi ya bluu wakikusanya mifuko ya taka jalalani, wakiwa pembeni mwa tingatinga kubwa la njano.

Tingatinga kubwa la rangi ya njano likikusanya takataka pembezoni mwa vijana wawili, waliovaa fulana na koti la rangi ya bluu.

Wafanyakazi wawili wakibeba mifuko ya taka, na kuiweka katika gari la takataka ili kuisafirisha na kwenda kumwaga jalalani.

Wafanyakazi wengi waliovaa fulana za rangi ya blue na suruali nyeusi wakikusanya taka jalalani, pembezoni mwa gari kubwa la taka.

Mazingira machafu yenye taka nyingi zilizosambazwa kila mahala, ambazo huweza kusababisha matatizo ya kiafya kwa wanaozunguka eneo hili.

Wafanya kazi tofauti wakikabidhi vyombo maalumu, vinavyotumika kuhifadhi takataka kwa ajili ya kuweka mazingira safi na Salama.

Chombo maalumu chenye rangi nyekundu pamoja na magurudumu mawili, kinachotumika kuhifadhi takataka ili kuweka mazingira yanayozunguka safi na salama.

Wafanyakazi waliyovaa makoti ya rangi ya kijani pamoja na glavu nyekundu, wakisafisha mfereji wenye takataka na kuziweka pembeni kabla ya kuzisafirisha kupeleka jalalani.

Mwanaume aliye vaa koti akikusanya takataka katika eneo maalumu lililo zungushiwa ukuta mfupi ili kutunza mazingira yanayo zunguka eneo hilo.

Tenki kubwa lenye rangi nyeusi na mabomba yanayotoa na kuingiza maji likiwa juu ya jukwaa kubwa, likitumika kwa ajili ya kuhifadhi maji yanayotumika na wakazi wa eneo hilo.

Mafundi waliovaa koti maalumu pamoja na kofia za usalama, wakichimba mtaro unaopitisha bomba la maji linalotumika katika shughuli za usafirishaji maji kutoka mahala moja kwenda kwa watumiaji.

Gari lenye tenki kubwa la rangi ya bluu lenye maandishi tofauti kama vile: tenki la maji pamoja na mawasiliano linalotumika kusambaza maji kutoka sehemu moja kwenda kwa watumiaji.

Tenki kubwa lililojengwa na simenti pamoja na kuzungushiwa uzio, linalo tumika kuhifadhi maji kwa ajili ya kusambazwa kwa watumiaji.

Mfumo wa mabomba madogo ya kijani, unaotumika katika shughuli za usafirishaji na kusambazaji wa maji, majumbani au viwandani.

Bomba kubwa la rangi ya bluu lililofukiwa chini, linalotumika katika shughuli za usafirishaji maji, kutoka eneo moja kwenda kwa watumiaji.

Mfumo wa mabomba madogo yenye rangi ya kijani, unayotumika katika shughuli za kusambaza huduma ya maji majumbani au viwandani.